Inaonekana kwamba hapa ni sokoni ambapo viatu vinauzwa na pia pamoja na nguo. Pale ninaona mchuuzi anayeuza nguo pia.

Hili ni tangazo la bima. Bima hii inatoa bima ya maisha na hivyo basi yeyote anayetaka kuchukua bima hii hupiga simu kwa nambari ambayo inapeanwa hapo.

Posta hii inatoa tangazo kuhusu bima. Hii ni bima ya ajali au bima ya kibinafsi. Bima hii hupatikana katika nchi mbalimbali kama vile Kenya, Tanzania na Uganda. Iwapo hauna uhakika na maisha yako waeza chukua bima hii.

Hapa ni bararani, kuna gari ambayo imeegezwa kwenye barabra hili, nambari ya usajili wa gari hili ni Kaa Daa Haa nukta tisa tisa sufuri J

Hapa ni sokoni. Hii ni kibanda cha kuuza viatu. Viatu hivi ni viatu ya wanawake ambayo ni aina ya Maasai shoes . Wachuuzi hawa wanashughulikia wanunuzi wao.

Hii ni soko au chumba cha kuuza nguo, hapa panaonekana mchuuzi au mnunuzi anayeuza nguo hizi. Nguo hizi zina rangi ya aina tofauti tofauti na mnunuzi anaweza kuchagua rangi anayoipenda.

Hii ni gari la abiria aina ya toyota hiace gari hili limeegeshwa kando ya barabara usiku, mlango wake wa upande uko wazi kuashiria kwamba abiria wanapanda au wanashuka.

Hii ni kampuni inayo toa huduma ya bima. Kampuni hii inaonyesha pikipiki pamoja na muda ambao bima utatolewa kwa pikipiki hiyo.

Posta hii inapeana tangazo kuhusu kuwepo kwa bima. Bima inayopatikana hapa ni bima ya nyumba. Yeyote atakayetaka kuweka nyumba yake kwenye bima hupiga simu kwa nambari iliyowekwa kwenye posta.

Hili ni duka la kuuza maziwa na bidhaa mingi zinazo tokana na maziwa, kwenye paa la duka hili imechorwa ng'ombe, mlangoni mwa duka hili kuna mnunuzi anayeingia ndani.